Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje, wakimsikiliza mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele yao, pembeni kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, mmoja wapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati, ndani ya darasa, mmoja wapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki yenye rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wakike na wa kiume waliosimama kwa pamoja ili kupigwa picha mezani kukiwa na vitabu, simu janja, kompyuta mpakato ambazo hutumia kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi na vitabu vya kujifunzia.

Kundi la watu wazima, wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo, ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyeva koti refu la rangi nyeupe, wakiwa wameketi kwenye dawati wakielekezana kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama wakizunguka meza ambayo ina kifaa juu yake, wakiwa wanafundishwa namna ya kuweza kukitumia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti wa kizunguka meza kubwa yenye vitu mbalimbali kama vile makaratasi, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo, na kompyuta mpakato ambayo mwalimu anatumia kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza kubwa, ambayo ina vitu mbalimbali kama vile makaratasi mikoba pamoja na kompyuta mpakato inayotumiwa kwa ajili ya kuwafundishia.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi jeupe, wengine wakiwa wanaelekezana kwa kutumia madaftari na kalamu.

Mwalimu wa kike snaefundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa mmoja wapo akiwa anaandika kwenye ubao wenye rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha watu wazima, walioketi katika madawati kwa kutumia madaftari, kalamu za kuandikia na vitabu.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wanapatiwa elimu na wazee wawili walioketi katika dawati, wakiwa wanatumia vitabu na madaktari na kalamu kwaajili ya kufundishia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa ameshikilia kompyuta mpakato mkononi anayetumia kuwafundishia watu wazima ambao wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Kundi kubwa la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi, wengine wakisimama ndani ya jengo kubwa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika mpangilio wa duara, wakiwa wanapatiwa mafunzo. Nyuma yao kukiwa na bango lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofautitofauti.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti katika mazingira ya nje, wakipatiwa elimu na mwalimu aliosimama mbele yao, pembezoni kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima waliomzunguka, wakiwa wameketi kwenye viti, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wakiwa wamesiamama wakipatiwa elimu na wazee wawili walioketi katika dawati wakiwa wanatumia madaftari, kalamu za kuandikia na vitabu kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakiwa wamezunguka meza kubwa ambayo ina vitu mbalimbali kama makaratasi, mikoba, kompyuta mpakato ambayo inatumiwa kwa ajili ya kuwafundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakizunguka meza kubwa yenye makaratasi mikoba na kompyuta mpakato ambayo hutumiwa kwa ajili ya kuwafundishia.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa nishati safi, na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, akiwa anawasha taa kwa kutumia umeme utokanao na mwanga wa jua wa sola.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kabila la kimasai pamoja na shanga shingoni na kichwani.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika muundo wa duara wakiwa wanapatiwa elimu na mmojawapo, nyuma yao kuna bango lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofautitofauti.

Kundi ka watu wazima, wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu utumiaji wa nishati safi na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, akiwa anawasha taa kwa kutumia umeme wa sola.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi na madaftari ambavyo hutumiwa kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huko mezani kukiwa na madaftari, kalamu, na chupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Kundi la wanawake na wanaume ambao ni watu wazima wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza kubwa ambayo ina vitu mbalimbali kama makaratasi mikoba na kompyuta mpakato ambayo hutumiwa kuwafundishia watu hao.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, ambalo hutoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali, ambavyo vimehifadhiwa katika rafu za mbao, zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa anapanda ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa shule ya awali, kukiwa na picha mbalimbali za midoli na magari ambazo zimechorwa katika kuta ya shule hizo.

Mazingira mazuri ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kuteleza zilizopakwa rangi mbalimbali. Pia kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asipatwe na madhara pindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule yaa awali kukiwa na uwanja wa michezo, wenye bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa. Linalotumika kama madarasa pia kuna viwanja vya michezo, vyenye bembea chini kuna nyasi laini. Ambazo huwakinga watoto wasiumia kipindi endapo watakapoanguka.

Shule ya awali ikiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na mabanda madogo, kukiwa na nyasi laini ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki zikipakwa rangi tofautitofauti, chini kuna mchanga laini unaomkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali vikiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki vikipakwa rangi tofautitofauti, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi za mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma wa shule ya awali, ukiwa na picha mbalimbali za midori pamoja na magari zimechorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa plastiki zikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kuteleza zilizopakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao kumkinga mtoto asiumie kipindi atakapodondoka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na mabanda madogo, pia kuna nyasi fupi ambazo huwakinga watoto wasiumie, kipindi watakapoanguka.

Viiwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma za plastiki zikipakwa rangi tofauti tofauti. Chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki vikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki, zikiwa zimepakwa rangi. Chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie, kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo, vyenye bembea na mabanda madogo chini kuna nyasi ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapo anguka.

Watu wazima wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanajifunza, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, wakiwa wanabonyeza kibodi ili kuongoza kompyuta hiyo; pia kuna chupa za maji ya kunywa.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti vyake izunguka meza ndogo wakiwa wanapatiana mafunzo kwa kutumia vitabu mbalimbali madaktari na kalamu zilizoko juu ya meza.

Bibi akiwa katika mandhari ya kijijini ameketi kwenye kiti akiwa anatazama au kusoma kitabu chenye maandishi pamoja na picha, huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pamoja na mashamba.

Kundi la wazee wakike wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kila wanachofundishwa, mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu ambazo hutumia kuandika.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wanajifunza kwa kutumia madaftari, vitabu na kalamu za kuandikia, kila mmoja akiwa anafanya zoezi la kuandika.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiizunguka meza ya kioo ambayo ina madaftari, vitabu na makaratasi. Pia kuna kalamu wanazotumia kuandikia.

Kundi la watu wazima (wa kike na wa kiume) wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, wakitumia kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume waliovaa sare za makoti ya rangi ya bluu wakiwa wameketi katika viti vilivyopo kwenye mazingira ya nje ambapo wanapatiwa elimu inayohusu ulimaji au maswala ya kilimo.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanafundishana au kuelekezana kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza madaftari na kalamu kwa ajili ya kuandikia.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wanapatiana mafunzo au semina wakiwa wameketi katika viti huku mezani kukiwa na chupa ambazo huifadhi maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakimtazama mwalimu wa kiume ambae anawafundisha kwa kutumia karatasi kubwa la rangi nyeupe analoandika, huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Kundi la watu wazima na wazee wakiwa wameketi katika madawati wengi wao wakiwa wamevaa kofia vichwani, wakipatiwa mafunzo na wanaandika kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu.

Kundi la wamama pamoja na watoto wachanga wakiwa ndani ya jengo, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu juu ya umuhimu wa chanjo kwa watoto wachanga na mwanamke aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanapatiwa elimu huku kila mmoja akiwa na tarakirishi mpakato zilizopo juu ya meza, chupa za maji, mabegi ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake wawili wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti. Wakiwa wanafundishana kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu zilizopo juu ya meza nyuma yao kukiwa na ubao wenye picha ya ramani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitumia kitabu kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi walioketi katika viti wanaomsikiliza, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo.

Vijana wawili wa kiume pamoja na mmoja wakike wakiwa wameketi katika viti huku mwanamke akiwa ameshikilia vipande vya plastiki vyenye rangi tofauti, ambavyo huunganishwa na kutengeneza umbo kubwa ikiwa ni namna moja wapo ya kuchangamsha akili.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa anajisomea akitumia daftari na kalamu kwa ajili ya kuandikia.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari ambavyo hutumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwanamke aliyesuka nywele refu kichwani, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anatumia kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wenzake walioketi katika viti vya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa wakiwa wamevaa mashati yaliyofanana ya rangi ya bluu, wakiwa makini kusikiliza kile walichofundishwa na mwalimu.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Wanaume wawili wenye umri mkubwa wakiwa wamesimama katika eneo la nje, lenye miti mirefu na rangi nyeusi za rangi ya kijani, wakiwa wanaelekezana kwa kutumia daftari na kalamu ya kuandikia.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti vilivyopo pembezoni mwa meza ndefu, ambayo juu yake ina kipaza sauti, kompyuta mpakato, simu janja pamoja na madaftari.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya jengo wamechuchumaa, wakifanya sanaa ya ubunifu wa kutengeneza mti kwa kutumia karatasi kubwa rangi nyeupe na majani madogomadogo wanayatengeneza kwenye umbo la mti mkubwa.

Vijana watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa ameketi katikati yao, wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pia mwanaume huyo ameshika simu janja katika mkono wa kushoto.

Wanaume na wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wanapatiwa mafunzo, wa kiketi katika madawati huku wakiandika katika masaftari kwa kutumia penseli.

Vijana wawili wa kike walioketi na mmoja wa kiume aliyesimama wakiwa na nyuso za furaha, wakitabasamu baada ya kutazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyesimama akiwa amevaa fulana ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa mafunzo au elimu isiyorasimishwa na serikali kwa mmama, ambaye anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Vijana wanne wakiwa wamesimama ndani ya chumba wakiwa wanafanya tathimini za kujifunza kwa kuandika katika karatasi ya rangi nyeupe, iliyobandikwa ukutani ikiwa na michoro ya picha za njiti.

Kundi la wanawake wakiwa wamejikusanya kwa pamoja wakipatiwa elimu au mafunzo ya ushonaji, wakitumia sindano pamoja na uzi kushona vitambaa mbalimbali pia kuna mikasi ya kukata vitambaa hivyo.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanaelekezana au kufundishana namna ya kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu huku wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Kundi kubwa la wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo, ambapo wanaandika kwenye madaftari wakitumia kalamu ya kile ambacho wanafundishwa.

Mwanaume pamoja na mwanamke wakiwa wameketi katika vete wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza madaktari na kalamu ya kuandikia wakiwa ndani ya jengo au chumba chenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vyoo.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katika eneo la shambani kulikopandwa mazao wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu kilimo na kuandika katika madaftari wakitumia kalamu.

Mwanamke akiwa amesimama katika maktaba, ambayo ina vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya jengo hilo.

Msichana akiwa ameketi katika kiti chenye rangi nyeupe, ndani ya chumba ambacho kina eneo kubwa lililowazi, kukiwa na meza juu yake ina vitabu pamoja na madaftari.

Wananchi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika nyasi fupi chini ya vimvuli vya mti mkubwa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho kiongozi wao anakiongea aliyesimama katikati.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje ya nyumba wakiwa wanafundishana kwa kutumia vitabu na madaftari waliyoshikilia mkononi na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika mkeka kwenye maeneo ya nje, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mmama aliyesimama, katika kibaraza cha nyumba.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanafunzwa elimu isiyo rasmi na kuandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa kwa kutumia kalamu.

Watu wazima wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakitumia nyaya ndefu pamoja na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakizunguka meza kubwa ambayo ina kipotoshi, madaftari, kalamu na chupa za maji ya kunywa wanazotumia kwaajili yakujifunza.

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni akiwa anasoma maandishi yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe ambazo zimebandikwa katika ubao wa rangi nyeusi uliopo ndani ya darasa.

Kundi la wanawake wakiwa ndani ya chumba, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakiwa wamechuchumaa chini na kufanya vipimo.

Wamama watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza. Madaftari na kalamu ya kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya jengo, akiwafundisha watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wameshikilia madaftari na kalamu ambazo hutumia kwa ajili ya kuandikia.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi huku wengine wakisimama na kupatiwa mafunzo au kujadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, vishikwambi pamoja na vitabu au madaftari.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anaandika katika daftari au karatasi akitumia kalamu.

Watu wazima wakiwa wanapatiwa eleimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile walichofundishwa na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Kundi la wanawake na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wakipatiwa elimu, wakiketi katika mazingira ya nje. Kila mmoja akiwa na karatasi nyeupe mkononi, pembeni kukiwa kumepandwa mazao ya mahindi.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi katika madawati, yaliyojipangilia katika mstari iliyonyooka ndani ya darasa, wakisilikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, juu ya meza kukiwa na madaftari.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakipatiwa elimu isiyo rasmi; pia kuna ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi ambayo yana maana aina pamoja na umuhimu wa ndoa.

Watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa katika mazingira ya ofisini. Mwanamke akiwa ameketi, akielekezwa namna ya kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza na wanaume wawili.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya jengo, akitoa elimu kwa kundi la wamama walioketi katika mabenchi, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa.

Mzee wa kike, ameshikilia karatasi nyeupe mkononi yenye maandishi ya rangi nyeusi ya cheti cha kuhitimu mafunzo au elimu aliyopatiwa, ambayo sio rasmi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, vikiwa na mabegi yaliyoning'inizwa ndani ya darasa ambalo lina ubao wenye rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa akiwemo albino wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo kwa mwalimu aliyeshikilia kitabu chenye makaratasi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi.

Kundi la watu wazima, wakike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba, wakiizunguka meza iliyotandikwa kwa kitambaa cheupe. Wakiwa wanafanya majadiliano mbalimbali yanayohusu familia.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakizunguka meza iliyotandikwa na kitambaa cheupe, wakiwa wanajadiliana na kufundishana mambo mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, akiwa ameshikilia kalamu maalumu inayotumika kuandika katika ubao huo na vibandiko vya karatasi, mwenzake akiwa na daftari na kuandika.

Kundi la wamama wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, wakiwa wamebeba pochi mkononi, wakifanya majadiliano au kujifunza mambo mbalimbali.

Watu wazima wa kike na wa kiume ambao ni wazungu na waafrika wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile walichofundishwa, juu ya meza kukiwa na kompyuta ya mpakato.

Mwanaume aliyevaa koti la suti la rangi ya bluu, akiwa anawafundisha kundi la wamama walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini ndani ya darasa lenye ubao wenye karatasi zilizobandikwa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya chumba mfano darasa wakiwa wanafundishana namna ya kutumia kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta hizo.

Watu wazima wakike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyosimama mbele akiwa anawaelekeza kwa kutumia kitabu alichoshikilia mkononi.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa elimu isiyo rasmi, na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana watatu wawili wakike na mmoja wa kiume akiwa ameketi katikati wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopojuu ya meza, huku mwanaume huyo akiwa ameshikilia simu janja.

Wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi pamoja na kofia kichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho katika mahafali ya kuhitimu mafunzo yao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanafundishana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pamoja na makaratasi, ambapo mwenzake anaandika akitumia kalamu.

Kundi la wanawake watu wazima, wakiwa wanaelekezana au kufundishana kwa kutumia makaratasi yaliyopo juu ya meza, na kalamu walizoshikilia kwa ajili ya kuandikia.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati wakipatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali, wakitumia rangi zilizopo katika mabakuli na makaratasi ya rangi nyeupe.

Wazee walioketi katika viti, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai. Wakiwa wanapatiwa elimu au mafunzo ya kuandika herufi kama vile: a, e, i, o, u.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanapatiana elimu isiyo rasmi kwa kufundishana; wakitumia vitabu, madaftari na kalamu kwa ajili ya kuandikia.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya darasa, akiwa anawaelekeza au kuwafundisha kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume. Walioketi katika madawati, wakiwa wanatumia kalamu kwa ajili ya kuandikia kwenye madaftari.

Mwanaume aliyevaa miwani, akiwa ameketi katika kiti ndani ya maktaba, akiwa anajisomea kitabu kilichopo juu ya meza, kutoka kati ya vingi vilivyopangwa kwenye rafu za chuma ambazo zimepakwa rangi nyeusi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya chumba akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti, wakiwa makini kumsikiliza na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pia kuna chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti, wakipatiwa mafunzo ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu, ikionekana kuwa ni semina kuhusu jambo fulani, wakiwa makini kuandika wanachofundishwa, mezani kukiwa na chupa zenye maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika eneo la nje, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyesimama katikati yao.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa au kupatiwa elimu isiyo rasmi na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari ili kuwasaidia kuweza kukumbuka

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza, mjawapo akiwa ameshikilia karatasi kubwa ya rangi nyeupe, iliyo na maandishi.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wameizunguka meza kubwa ya rangi nyeupe juu yake kukiwa na kalamu na madaftari ambayo wanatumia katika kupeana maarifa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa mafunzo, huku wakipiga makofi kama ishara ya kupongeza au kusifia jambo fulani.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kanzu refu ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti wanaomsikiliza, huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu mbalimbali.

Mwanamke na mwanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wamevaa majoho katika mahafali na kukabidhiana cheti ambacho kinaonyesha kuwa wamehitimu mafunzo au elimu waliokuwa wanapatiwa.

Kundi kubwa la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, kila mmoja akiwa anaandika katika daftari lililopo juu ya meza akiwa anatumia kalamu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi jeupe, akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole katika karatasi iliyopo juu ya meza, huku mwanaume mwingine akiwa anatazama karatasi hiyo.

Kundi la wanawake na wanaume, wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanapatiana mafunzo au kueleweshana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiana mafunzo ya kujifunza mambo mbalimbali, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakiwa wanapatiana mafunzo au elimu, huku mezani kukiwa na chupa zenye maji ya kunywa, madaftari na kalamu.

Mzee aliyevaa mavazi ya kiutamaduni wa kabila la wamasai akiwa anapatiwa elimu kwa kuandika silabi katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya bluu kwenye muundo wa duara, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitu mbalimbali wakiandika katika madaktari kwa kutumia kalamu.

Kundi la watu wazima, wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina mapambo ya mapulizo, meza zenye vitambaa. Mbele kukiwa na kitambaa cha rangi nyeupe, kikionyesha picha mbalimbali zinazotokana na kompyuta mpakato.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume watu wazima wakiwa wanapatiana mafunzo kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza pia kuna madaftari si mjanja na chupa za maji ya kunywa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa anasoma daftari au kitabu alichoshika mkononi akiwa amesimama katika eneo ambapo zinafanyika shughuli za utengenezaji wa vitu vya samani.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta hizo.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa anakabidhi cheti ambacho kinaonyesha kuwa mtu amehitimu mafunzo kwa mwanafunzi aliyesimama upande wa pili akiwa anakipokea.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume ambao ni wazungu na waafrika wakiwa wameketi katika viti wakipatiwa elimu; mmojawapo akinyoosha mkono kuashiria anataka kujibu au kuulizwa swali ili apatiwe ruhusa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha watu wazima waliyoketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mezani kukiwa na madaftari ambayo hutumia kwa ajili ya kuandikia.

Watu wazima wakiwa wamejikusanya katika eneo la nje na kuketi katika viti wakiwa wanapatiana elimu isiyo rasmi, wakitumia vitabu mbalimbali walivyoshikilia mkononi.

Kundi la wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu anayewafundisha, ambaye anatumia kishikwambi cha kufundishia.

Wanaume waliovaa sare wakiwa ndani ya jengo kubwa ambapo kuna maboksi yaliyohifadhi vitu mbalimbali vya kufanyia kazi kama vile nyundo, plaizi za kukata nyaya na kadhalika.

Kundi la watu wazima (wa kike na wa kiume) wakiwa wameketi katika viti wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa. Mezani kukiwa na chupa za maji ya kunywa, madaftari na kalamu za kuandikia.

Kundi la wanaume, wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali. Huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe pamoja na kabati la mbao, linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti wamezunguka meza ya duara ambayo ina vitabu, karatasi na kalamu ambavyo hutumiwa kwa ajili ya kujifundishia.

Watu wazima, wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya darasa. Wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu, huku kila mmoja akiwa na madaftari au karatasi, ambazo hutumia kuandikia kile wanachofundishwa.

Vibandiko vidogo vikiwa vimebandikwa katika kuta ya darasa vinavyoonyesha siku za wiki kama vile; jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza ambavyo hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Kundi la vitabu vilivyochapishwa vya hadithi na simulizi vikiwa na picha mbalimbali, ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kuwaelimisha pia na kuwaburudisha.

Darasa la shule ya msingi likiwa linamadawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka taa refu zinazotoa mwanga wakutosha milango iliyotengenezwa kwa vioo na picha ikiwa inaramani ya dunia imening’inizwa.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa la darasa, pia kuna bustani zenye ukoka wa rangi ya kijani ukizungukwa na maua na eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya maegesho ya magari.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi, zikiwa na rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, ambazo huhifadhi vitu mbalimbali kama vile: madaftari, makaratasi, pamoja na mafaili.

Mazingira ya ofisi ya waalimu wa shule ya msingi, kukiwa na kabati lililotengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi nyeupe, juu yake kuna mafaili ambayo yanatumika kuhifadhi makaratasi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa. Akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi ambao wakiwa wameketi kwenye madawati, wakiwa wamevaa sare za masharti ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike aliejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kuhusu usafi wa mwili kikiwa na picha ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu, na uwanja wenye uwazi mkubwa ukiwa una nyasi fupi za rangi ya kijani .

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na kukiwa na jengo la darasa likionekana kwa mbali, kuna bustani yenye miti mirefu nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Karatasi ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi yanayoonyesha hesabu za kujumlisha na kutoa ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Kuta za darasa, zikiwa zimebandikwa na vibandiko vyenye siku za wiki, kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi. Vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza, vinavyotumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa ameshikilia karatasi pamoja na kalamu maalumu ambayo inatumika kuandika katika ubao wa rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha somo la hisabati kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu na eneo la uwanja lenye uwazi kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha mbalimbali ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa, nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikizungukwa na maua, pia kuna eneo la maegesho ya magari.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu la madarasa, pia kuna sehemu iliyo na uwazi ya uwanja yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na uzio wa maua.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la maghorofa la madarasa, nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikizungukwa na maua, pia kuna eneo maalumu la maegesho ya magari.

Darasa lililobandikwa vibandiko vinavyoonyesha siku za week kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, na jumamosi, vikiandikwa kwa lugha ya kiingereza ambavyo hutumika kufundishia, wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la kiingereza, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki nyeupe.

Karatasi la rangi nyeupe lenye maandishi ya rangi nyeusi ya hesabu za kujumlisha na kutoa, ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi kukiwa kuna rafu za mbao zilizopakwa rangu nyeupe zinazotumika kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile madaftari makaratasi pamoja na mafaili.

Shule ya msingi ikiwa inajengo refu la madarasa na eneo kubwa lenye uwazi kukiwa kuna nyasi fupi za rangi ya kijani, zikiwa zimezungukwa na uzio wa maua marefu .

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati mweupe, suruali, sketi na masweta ya rangi ya bluu.

Kitabu kilichochapishwa, chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule za msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha mbalimbali zinazosaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu na viwanja vyenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi ambazo zina rangi ya ukijani.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka zaidi.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe la madarasa la shule ya msingi, likiwa na kibaraza chenye nguzo za chuma zilizopzkwa rangi nyeusi ambazo zinashikilia paa la jengo hilo.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa; linalotumiwa kama madarasa, lenye ngazi za kupanda juu na kushuka chini. Nje kuna ukoka wenye rangi ya kijani ukizungukwa na maua.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na majengo ya madarasa yakionekana kwa mbali na bustani yenye miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo zimezungukwa na maua.

Chumba cha darasa la shule ya msingi, kukiwa na madawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha, milango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo na picha ikiwa imening'inizwa yenye ramani ya dunia.

Kundi la vitabu vingi vyenye hadithi na simulizi pamoja na picha, ambavyo hutumiwa kufundisha, kuburudisha na kuelimisha wanafunzi wa shule za msingi.

Jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa ya shule ya msingi, likiwa na ngazi za kupanda na kushuka. Nje kuna nyasi za rangi ya kijani pamoja na maua yaliyoizunguka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa mbili linalotumika kama madarasa, nje kukiwa na miti mirefu inayotoa vimvuli na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani ikiwa imezungukwa na maua.

Karatasi ya rangi nyeupe iliyochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, yenye hesabu za kujumlisha na kutoa ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule za msingi, zikiwa zimejazwa na kusaihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe ambalo ni madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na kibaraza chenye nguzo refu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi, zinazotumika kushikilia paa la jengo hilo.

Vikundi la vitabu vilivyochapishwa vya hadithi na simulizi vikiwa na picha ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kuwapatia elimu pia na kuwaburudisha.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali na bustani yenye miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua mazuri.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi ya njano na magauni ya rangi ya zambarau.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa mbili linalotumiwa kama madarasa, nje kuna miti mirefu inayoitwa vivuli na ukoka wenye rangi ya kijani ukizungukwa na maua.

Karatasi ya rangi nyeupe ambayo ina maandishi ya rangi yenye hesabu za kujumlisha na kutoa zinazofundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe ambalo hutumiwa kama madarasa ya shule ya msingi, likiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma zinazotumika kushikilia paa la jengo hilo.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na majengo ya madarasa ya ghorofa mbili, nje kuna miti mirefu inayotoa vivuli na nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za masharti meupe, suruali, sketi na masweta rangi ya blue.

Chumba cha bweni ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari. Kikiwa na vitanda vya chuma vilivyounganishwa kitanda cha juu na cha chini. Vikiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi ya rangi ya pinki.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika dawati wakifanya majadiliano, wakitumia vitu mbalimbali vilivyopo juu ya dawati kama vile: vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Wanaume wawili ambao ni Walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wakifanya zoezi la upangaji wa mitihani katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya maktaba, wakiwa wanachagua vitabu kati ya vingi, ambavyo vimepangwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalum kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba wakichagua kitabu kutoka katika vingi vilivyopangwa katika rafu za chuma ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani na uzio wa fito refu na sinyenge zikiwa zina sare za shule zimeanikwa.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na mabomba ambayo hutoa maji; pia kuna stuli refu kwa ajili ya kukalia.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya blue na nyeupe, ambazo zina mitihani ya wanafunzi, zikiwa zimehifadhiwa katika maboksi ndani ya kontena.

Walimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya darasa ambapo kuna wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambao yanapaswa kuyajibu kwa usahihi.

Darasa la shule ya sekondari likiwa lina ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu na meza zenye kompyuta mpakato juu yake; kuna madirisha mapana yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Shule ya sekondari ikiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, nje kukiwa na eneo kubwa lenye uwazi linalotumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo na uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya darasa ambapo kuna wanafunzi wameketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajibu Kwa usahihi.

Chumba cha bweni na shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vikiunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini pia kuna kiti na meza ambavyo hutumiwa kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari. Akifanya uchunguzi wa kisayansi za aina mbalimbali, zilizohifadhiwa katika chupa tofauti na kupangwa juu ya meza.

Chumba cha bweni ya shule ya sekondari kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, kwa kuunganisha kitanda cha juu na cha chini, kila moja kikiwa na magodoro ambayo yametandikwa kwa kutumia mashuka masafi.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika dawati ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia vitu mbalimbali vilivyopo juu ya meza kama vile vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa sayansi, kukiwa na meza ndefu zenye mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa amechuchumaa, akichagua vitabu vya masomo mbalimbali kati ya vingi, ambavyo vimepangiliwa vizuri katika rafu za mbao.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, nje kuna eneo lenye uwazi ambalo hutumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Kitabu kinachotumika kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akifanya uchunguzi wake sayansi kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kuyajibu kwa usahihi.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la Baiolojia kwa wanafunzi wa shule sekondari maalumu kwa kidato cha nne, ikiwa ni toleo la tano, chenye picha ya daktari akiwa ameketi kwenye kiti akimsikiliza mwanamke aliyeketi upande wa pili wa meza.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare, wakiwa wameketi katika madawati yaliyopo ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anakaratasi au mtihani, wenye maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi.

Kitabu kilichochapishwa kinachotumika kufundishia wanafunzi, wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha tatu somo la kemia, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali, zilizohifadhiwa katika chupa za rangi tofautitofauti na kupangwa juu ya meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, ambazo zinamitihani ambayo imehifadhiwa vizuri katika maboksi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, kuhusu mfumo umeng'enyaji wa chakula ambao unapatikana katika mwili wa binadamu.

Mwalimu wa kike anayefundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake, akifanya zoezi la usaihishaji wa madaftari ya wanafunzi, akitumia kalamu ya rangi nyekundu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa ameketi ndani ya ofisi yake akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi yaliyopo juu ya meza kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kuyajibu kwa usahihi, ili kuweza kufaulu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, ambazo hutumika kuhifadhi mitihani. Zikiwa zinapangiliwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Darasa la shule ya sekondari likiwa lina ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu, na meza zenye kompyuta mpakato juu yake. Pia kuna madirisha ya mapana yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba ambayo hutoa maji.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la madarasa, nje kuna sehemu zilizotengenezwa kwa ajili ya kukalia kukiwa na mti mrefu ambao unatoa kivuli kizuri.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumiwa kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja na mabomba, ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo la biolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne, kikiwa na picha ya daktari aliyevaa koti la rangi nyeupe akimsikiliza mwanamke aliyeketi katika kiti upande wa pili wa meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha ambazo zina rangi ya bluu na nyeupe zenye mitihani ambayo inahifadhiwa katika maboksi.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha za rangi ya kijani zilizopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia vitu mbalimbali vilivyopo juu ya meza kama vile: vitabu madaftari na kalamu ya kuandikia.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali, zilizohifadhiwa katika chupa za rangi tofautitofauti na kupangiliwa juu ya meza.

Darasa la shule ya sekondari likiwa lina ubao wa rangi nyeupe, viti na meza zenye kompyuta mpakato juu yake, na madirisha mapana, ambayo yanaingiza mwanga wa kutosha ndani ya darasa hilo.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma vikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini kukiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi ya rangi nyeupe na meza na kiti kwa ajili ya kujisomea.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa mbili linayotumiwa kama madarasa, nje kukiwa na eneo kubwa lenye wazi ambalo hutumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba wakichagua vitabu vya masomo mbalimbali kati ya vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kikiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti, meza zikiwa zina kompyuta mpakato na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vyuma na vioo.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma vikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini, pia kuna kiti pamoja na meza vinavyotumika kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba ambayo hutoa maji, yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe ambazo zina mitihani ya wanafunzi zikiwa zinahifadhiwa katika maboksi.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya darasa ambapo kuna wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali, anayopaswa kuyajibu kwa usahihi.

Vijana wakike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wapo ndani ya bweni ambapo kuna kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini, wakiwa wanatumia simu janja na wengine wakiwa wanapanga nguo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa. Na baadhi yao wakiandika katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kiume na wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu. Wakiwa wanarusha kofia juu, wenye nyuso za furaha, wakifurahia kuwa wamehitimu mafunzo ya chuo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakimsikiliza, baadhi yao wakiandika kile alichofundishwa kwenye madaktari kwa kutumia kalamu.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake huku mezani kukiwa na: makaratasi, gazeti na simu ya mezani nyuma yake; kuna rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yanayoonekana katika kitambaa cha rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume, akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza wanafunzi hao wakiwa wameketi katika vyeti, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo waliyoketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu ya kuandikia.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha litokanalo na dirisha pana lililotengenezwa kwa vioo, wanafunzi hao wanatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunzia.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na dirisha pana, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari.

Mwalimu kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, wakitazama maandishi yanayoonekana katika kuta za darasa hilo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kila unachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anatumia kompyuta mpakato kuwafundishia wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari, na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato walizozishikilia mikononi, wengine wakishikilia madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na mistari ya rangi nyekundu, wakiwa na nyuso za furaha wakirusha kofia juu kuashiria wamehitimu mafunzo ya elimu ya chuo.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, wakiketi katika viti vilivyopangwa katika mpangilio wa nusu duara.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa lenye madirisha mapana ya vioo, kila mmoja akiwa na mtihani ambao una maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato walizozishikilia pamoja na madaftari na kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, wakiwa wameketi ndani ya darasa kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari na kalamu ya kuandikia.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya bweni, kukiwa na kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini, na wanawake hao wakiwa wanatumia simu janja.

Vijana wa wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato walizoshikilia mikononi, madaftari na kalamu kwa ajili ya kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Wanafunzi wa (kike na wa kiume) wa chuo, wakiwa wamekaa katika viti ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa, wakitanzama maandishi yaonekanayo kwenye kitambaa cha rangi nyeupe yanayotoka kwenye projekta.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yanayoonekana katika kuta iliyopo ndani ya darasa hilo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa wakifanya majadiliano au kujifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya jengo kubwa, ambapo kuna madawati wanayotumia kwa ajili ya kujisomea, wakitumia kompyuta mpakato, simu za mkononi, vitabu au madaftari.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakiwa makini wakimsikiliza, na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, ndani ya darasa ambalo linamwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya bweni ambapo kuna kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini, vijana hao wakiwa wanatumia simu za mkononi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu kwa makini, kile anachofundisha huku wakitazama maandishi yanayoonekana katika kitambaa cha rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo (wa kike na wa kiume) wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, madaftali pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini. Baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wamezunguka meza kubwa ambazo zina madaftari kalamu na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo kikuu ambao wanamsikiliza kwa makini wakiwa wameketi katika viti vilivyojipanga katika muundo wa nusu duara.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa kamba zenye vitambulisho shingoni, wakifanya majadiliano kwa kutazama au kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa makini kumsikiliza na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanachuo walioketi katika viti huku mezani kukiwa na kompyuta za mezani pamoja na chupa zenye maji ya kunywa .

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile wanachofundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia: kompyuta mpakato walizoshikilia mikononi, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kike anayefundisha chuo kikuu akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi ndogo ikiwa na meza yenye vitu mbalimbali kama: simu za mezani, makaratasi, gazeti; nyuma yake kukiwa na rafu za mbao yenye vitabu.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa kula mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wakike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ,ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, baadhi yao wakiabdika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo ambao wameketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na baadhi yao wakiandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini na kuandika kile walichofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanachuo, ambao wameketi katika viti, wakizunguka meza kubwa zenye vitu mbalimbali kama vile madaftari, kalamu za kuandikia na mikoba ya kuifadhia vitu vyao.

Wanafunzi wa kike wa chuo waliovaa mashati ya rangi ya machungwa, wakiwa wanafanya shughuli ya ujasiriamali ambayo ni ususi, ili kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu, kwa mahitaji yao ya chuo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakimsikiliza mwalimu. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, kalamu na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, madaftari, kalamu za kuandikia, pia kuna chupa za maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanarusha kofia juu, wakivalia majoho ya rangi nyeusi, kumaanisha kuwa ni mahafali ya kuhitimu elimu yao ya chuo.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini. Wengi wao wakivaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo, ili wasipate na maambukizi ya magonjwa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Wengine wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, kalamu ya kuandikia na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kuyajibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yanayoonekana kwenye kuta ya darasa yanayotoka kwenye kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa, wakifanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufungulia.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki

Vijana wa kiume wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu lililopo ndani ya karakana.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vitu vya samani kamavile: vitanda, meza ,na viti kwa kutumia mbao na kupakwa rangi vizuri.

Vijana wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu, ya utumiaji wa kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo na mzungu, ambaye anawaonyesha namna ya kutumia kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wapo ndani ya karakana kubwa, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari, kwa kutumia gari mbovu ambalo halina milango wala vioo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wamezunguka meza wakipatiwa mafunzo ya kutumia kifaa na mwalimu kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, baadhi yao wakiwa wanatumia simu ya mkononi.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevaa fulana ya rangi nyeupe, akitengeneza kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya kiwanda, akibonyeza vitufe ili kuongoza mitambo au mashine za kisasa, zinazofanya kazi ndani ya kiwanda hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, wakipaka rangi katika meza huku wakiziba pua pamoja na midomo kwa kutumia barakoa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana waliovaa makoti marefu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani.

Kijana wa kiume alievaa koti la rangi ya bluu, ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya ofisi ndogo, ambapo anafanya matengenezo ya kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya upakaji rangi katika meza, wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na harufu ya rangi hiyo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufunguliwa, kuchomelea na kupima umeme.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wako ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambayo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta zilizopo juu ya meza, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakike na wakiume wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi kwakutumia vifaa mbalimbali vyakufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makote maelfu ya rangi ya bluu ambayo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamezunguka meza ambapo mwalimu anawapatia mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya kiwanda akibonyeza vitufe ili kuongoza mitambo au mashine za kisasa zilizopo ndani ya kiwanda hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakimsilkiliza mwalimu kwa umakini kile anachofundisha, baadhi yao wakiwa wanatumia simu za mkononi.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanasaidiana kufanya matengenezo ya kompyuta wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wawili wa kiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi. Wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta iliyopo juu ya meza, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wakiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya upakaji rangi katika meza wakiwa wameziba pua pamoja na mdomo kwa kutumia barakoa za rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ujenzi wa majengo wakitumia matofali na simenti. Huku wakivaa kofia kichwani na mabuti, yanayowakinga wasiweze kupatwa na madhara.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mashine au mtambo wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vitu vya samani kwa kutumia mbao, mfano ni viti, meza na vitanda na pia vikipakwa rangi.

Vijana wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia program mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ujenzi wa majengo wakiwa wamevaa kofia vichwani na mabuti miguuni vinavyo wakinga wasipatwe na madhara.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya vitu vya samani kama vile vitanda, meza na viti wakitumia mbao na kuzipaka rangi vizuri.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi chuo cha ufundi wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vinaonganishwa kwa kutumia nyaya za umeme.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya kifaa kilichopo juu ya meza na mwalimu wa kike.

Kijana wa kike ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, aliyevalia koti refu la rangi ya bluu, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mashine au mtambo wa kisasa unaotumika kuhifadhi nishati safi.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa koti refu la rangi ya bluu akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki akitumia vitu mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki vikiwa vimeunganishwa kwa kutumia nyaya.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki wa kutumia vifaa vya kufungulia, kuchomelea, na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu wa kiume aliyevaa kotirefu la rangi ya kijani

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi. Wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kusafishia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vikiwa vimeunganishwa kwa kutumia nyaya.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anatengeneza kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia na kuchomelea.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakifanya matengenezo ya simu za mikononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamevaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari, kwa kutumia gari bovu ambalo halina milango lililopo ndani ya karakana kubwa.

Vijana wawili wa kiume waliyovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanasaidiana kutengeneza kompyuta, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungilia.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkoni, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha na kupima umeme mdogo.

Vijana waliovaa makoti marefu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanyiwa mafunzo ya kompyuta, kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti refu la kijani.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ,ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta kwa kutumia vifaa mbalimbali kwaaajili ya kufungulia.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya mtambo au mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyounganishwa na nyaya nyembamba.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchomeleaji wa vyuma wakitumia moto mkali wa gesi. Wamevaa miwani machoni, ili kuwakinga na mwanga utokanao na moto huo.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, akiwa anawasha mtambo kwa kubonyeza vitufe, unaotumika kuhifadhi nishati safi ya umeme.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa, wakifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali vya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa. Baadhi yao wakiwa wanatumia simu za mkononi.

Vijana wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.